Kitabu kinachoitwa Longhorn Computer Science Learner's Book Grade 7, kimewekwa kwenye rafu na kina jalada la buluu, lenye picha ya glovu, ikishikilia chipu ya kompyuta. Kimeidhinishwa na K.I.C.D na kimechapishwa na Longhorn Publishers. Mandhari inaonyesha mazingira ya kujifunzia au uhifadhi wa vitabu.

Mwanariadha mwenye uoni hafifu akivaa jezi nyekundu iliyoandikwa Kenya na Kimani akiwa anakimbia na muongozi njia, aliyevalia jezi ya zambarau iliyoandikwa guide . Ni tukio la mashindano la paratheletics linaloonyesha ushirikiano na msaada.

Shule ya chekechea ile iko na ukuta nyeupe yenye michoro ya wanyama tofauti tofauti. Pia kuna mlango imechorwa.

Ubao nyeupe darasani lililo andikwa siku, tarehe na mwaka. Lina swali pia linalouliza vipi Samwel alimjibu Mungu wakati Mungu alimuita.